Barabara ndogo ya vumbi, inakatiza katika mandhari ya kuvutia sana, yenye uoto wa asili wa kijani, ukihusisha miti mirefu kwa majani madogo mzauri.

Kundi la wakulima wakiwa katika shamba, wakimaliza kuvuna mahindi na kuhifadhi mbegu zake kwenye magunia madogo yenye rangi nyeupe kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo.